Mwanamume ambaye amevaa ovaroli ya zambarau, kwenye kichwa amevaa kofia ambayo imetengenezwa na mikeka, kwa mkono ameshika mahindi, kando yake kuna mimea ya mahindi. Inaonekana kuwa jamaa huyu anavuna mahindi.